Kaimati tamu zimepangwa ndani ya chombo cha bati zikimetameta kwa utamu wake. Mviringo wake wa dhahabu na muonekano wa kung'aa unaashiria kuwa zimetayarishwa kwa ustadi tayari kwa kufurahiwa kama vitafuno vya asili vya kiswahili.

Sahani kubwa ya mstalili yenye rangi nyeupe imepambwa kwa vipande viwili vya nyanya kwenye pembe mbili. Katikati yake kuna bakuli mbili za mbao zilizochongwa kwa umbo la msingi mdogo wa kienyeji. Moja lina wali uliopambwa kwa dania safi, huku lingine likiwa na maharagwe ya nazi yaliyochemshwa kwa majani yakiwa na mchuzi mzito na wa kuvutia.

Sahani nyeupe imebeba wali mweupe uliopangwa kwa uzuri. Katikati yake kukiwa na bakuli jeupe lenye mchuzi mzito unaovutia. Vipande vitatu vya samaki vimepangwa pembeni na waliomo wakiongeza ladha na muonekano wa mlo wa kitamaduni uliojaa utamu na uzito.

Sahani nyeupe imejaa viazi karai vilivyokaangwa hadi kua na rangi ya dhahabu vikiwa vimepangwa kwa wingi kwa mvuto wa ladha. Pembeni ndani ya bakuli ndogo la wazi lililowekwa kwenye sahani hio hio kuna mchuzi wa nyanya uliyojaa rangi tayari kuchovya na kuongeza ladha ya kitamaduni.

sahani nyeupe imebeba pilau tamu lililojaa vipande vya nyama na viazi vilivyopikwa hadi kupata rangi ya kahawia ya kuvutia. Pembeni, kachumbari safi yenye nyanya, vitunguu imepangwa kwa ustadi ikikamilisha mlo huu maarufu wa kiswahili kwa ladha na mwonekano wa kuvutia.

Mwanamke anayetabasamu kwa furaha amesimama shambani karibu na mikungu ya ndizi, mavazi yake ya kahawia yanang'aa chini ya mwanga wa mchana na nyuma yake kuna miti mingi inayoongeza uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu na uhai.

Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi huku viungo mbalimbali na korosho zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko na vyombo. Wauzaji na wanunuzi wanaendelea na shughuli zao kwa ustadi na haraka.

Ugali mweupe umepangwa kwa ustadi kwenye sahani ya rangi ya nyeupe m na kijani. Juu yake vipande viwili vikubwa vya samaki vimewekwa kwa uangalifu, vikiozwa na mchuzi mzito wa manjano unaomwagika kwa mvuto juu ya wali, ukionyesha ladha ya kipekee ya mlo huu wa pwani.

Mwanaume aliyevalia overall ya kijani kibichi na buti za mpira nyeusi ameketi kando ya ng'ombe akimkamua kwa uangalifu. Mikononi mwake anaelekeza maziwa kwenye ndoo nyeupe ilio chini. Taswira hii inaonyesha shughuli ya kila siku ya ufugaji inayofanywa kwa umakinifu na nidhamu.

Mishikaki ya nyama imepangwa juu ya uso wa meza baadhi yake ikiwa na rangi ya manjano na mengine nyekundu ikionekana kuvutia na tayari kwa kuchomwa au kuuzwa kwa wengine.

Ng'ombe kadhaa wamesongamana katika dipu la kuwaogesha wakiwa wanapita taratibu ndani ya dimbwi la maji ya dawa. Watu watatu wamesimama pembeni ya dipu wakifuatilia kwa makini kila hatua huku wakitazama upande wa pili. Eneo hilo limezungushiwa uzio wa mbao na kivuli cha mabati kinatoa kinga dhidi ya jua kali.

Nazi nyingi zimetandazwa kwa mpangilio nyingi zikiwa bado hazijapasuliwa .Pembeni uteo mkubwa umejaa nazi zilizopasuliwa baadhi zikiwa tayari zimekunwa. Kando yake kuna kifumbu cha kukamua nazi kikionyesha maandalizi ya kuchakata nazi kwa njia ya kitamaduni.

Eneo linalofanana na soko la samaki limejaa vipimo vya vijani kila kimoja kikiwa na samaki wa aina na rangi mbali mbali. Baadhi ya samaki wana rangi nyeusi wengine weupe hafifu na wengine wekundu. Wakionyesha utofauti wa mazao ya baharini yaliyovuliwa hivi punde.

Mishikaki mingi imepangwa kwa mvuto kwenye sinia moja kubwa. Kila mishikaki ikiwa na vipande vya nyama vilivyo kaangwa hadi kupata rangi ya kahawa hiyo ya kuvutia. Pembeni ya sinia hilo kuna bakuli mbili ndogo zilizo jaa pilipili za kusagwa zenye rangi nyekundu kali tayari kuongeza ladha ya moto kwa kila tonge.

Sahani nyeupe imeshikilia mlo wa kitamaduni uliojaa ladha. Kipande kikubwa cha samaki wa kaangwa kikiwa kimezamwa kwenye mchuzi wa nyanya, pembeni yake kuna ugali mweupe uliofinywa kwa ustadi na mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zikamilisha mlo huu wa kuvutia.